Huyu ni mkulima mkulima huyu anaonekana kuwa ni mkulima wa ndizi. Ako na shamba kubwa ya ndizi. Hii husaidia kupata kipato chake cha kila siku. Pia anaweza kujifunza mengi kuhusu ukulima. Mtu huyu anaonekana kuwa na furaha anapopata mimea zake zinamletea manufaa mengi.

Huyu ni daktari, daktari huyu ako na dawa ambazo ameshikilia kwa mkono ,dawa hizi imewekwa kwa kikombe kidogo, daktari huyu anaonekana kuwa anafanya uchunguzi ili kujua jinsi hizi dawa zitafaa kutumiwa pale shambani ili isiharibu mimea ya wakulima na kupata madhara mengi.

Hizi ni dawa ambazo hutumiwa kwenye mashamba. Dawa hizi zinaonekana kuwa ni za kutumia kwa ukulima. Dawa hizi ziko kwenye chupa ambayo ni safi. Pia, dawa hizi zinaonyesha jinsi ya kutumiwa kwenye mashamba tena kwenye mimea.

Hapa ni pahali ambapo ng'ombe wanaweza kunyunyiziwa dawa . Hii inatumia kiteknolojia ya kisasa kwa kunyunyizia dawa ng'ombe . Pia kuna sehemu ambapo wanaweza kuingililia na mahali ambapo wanaweza kutoka .

Hii ni ndizi. Ndizi hii haijakomaa. Ndizi hii inaonekana kua ni iko nzuri sana. Inaweza ikauzwa na mkulima na anaweza kupata pesa, kwa sababu ndizi hii ni mkubwa sanaa . Pia mti wake uneza kutumiwa kulishia mifugo hasa ngombe ili kuleta maziwa.

Hapa ni jikoni na humu kuna mahindi ambazo zimepangwa kwenye ukuta ili iweze kupigwa na moshi. Hii husaidia sana sana wakati wa kupanda mahindi.

Huyu ni ngombe wa maziwa. Ngombe huyu anaonekana kukamuliwa kwa kutumia mashini. Pia kuna mtungi ambayo ina ile mashini ya kukama inaleta maziwa huku. Hii husaidia wakulima kutoa maziwa kwa haraka ili kufanya mambo mengi mabaadae

Hili ni shamba lenye mimea ya ndizi, kuna ambazo zimekuwa kubwa na zimekomaa na pia kuna zingine ambazo zinaonekana zimepandwa hivi majuzi, hii ni ukulima bora sana.

Hapa kunao ng'ombe ambao wanaonekana wakinyunyiziwa dawa. Wamejazwa kwa pahali moja ili dawa yasiweze kusambaa kwenye uwanja wanapokula nyasi.

Hapa panaonekana ng'ombe. Ng'ombe huyu anaonekana kunywa maji. Pia amejengewa mahali pazuri pa kulishwa na pahali kunywa maji imetengenezwa kwa simiti. Huku kando kunaonekana mitungi. Ni kama kila maji haya yanatumiwa na watu tena mifugo.

Hapa panaonekana mkulima ambaye anamnyunyizia ng'ombe wake dawa ili kuondoa vidudu ambao wanaweza kumuumiza ng'ombe wake. Inaonekana kuwa amevalia nguo zinazomsaidia kuzuia mwili wake ili dawa isiweze kumuingia kwa mwili na kumuumiza.

Hii ni ndizi. Ndizi hii ni ya kuchemshwa na kukulwa kama viazi. Hii iko na manufaa mingi kwenye miili zetu kwa sababu iko na vitamin vitamini nyingi. Tena, hupewa sana sana kwa watoto wachanga ili kujenga miili zao na kuwa watu wenye nguvu hapo mbeleni.

Huu ni Shamba ya mahindi humu kwenye shamba mahindi imeatirika sana, majani ya mahindi inaonekana kuwa yamekulwa na vidudu vibaya, mahindi haya yamearibika na hayawezi yakaivaa vizuri kama inavyotarajiwa kwa sababu imeharibiwa na vidudu.

Hapa kuna ng'ombe wa maziwa. Pia ng'ombe huyu anaonekana akiwa amefungwa kwenye miguu yake ili aweze kukamuliwa. Hapa kuna mama ambaye anaonekana akikama ng'ombe huyu wa maziwa.

Hapa kunao ng'ombe ambao wanaonekana wakiwa wamefungwa hapa. Kunao sehemu ambapo wanaweza kukulia vyakula vyao. Pia wameweza kujengewa chumba nzuri ambapo mvua haiezi ikawapiga.

Huu ni ukulima wa ndizi. Ndizi iko na manufaa mengi katika maisha yetu kwa sababu ndizi unaweza kula kama chakula kwa binadamu, tena unaweza kula kama chungwa. Alafu kwa mifugo unaweza kutumia mti wake wa ndizi na matawi kuwalisha mifugo wako hasa ng'ombe.

Huu ni ukulima wa ng'ombe. Watu ambao wameajiriwa huku wanaonekana kuwa wanakama ng'ombe hawa. Pia, ng'ombe hawa wanaonekana kuwa na majina kwenye masikio yao. Ng'ombe hawa wanaonekana kuwa ni ng'ombe wa maziwa. Hii huleta manufaa mengi kwa mkulima kwa sababu maziwa ina pesa.

Hawa ni ng'ombe. Ng'ombe hawa wanaonekana kuwa ni wa kukamwa. Wanaonekana kulishwa. Kila ng'ombe liko na jina lake kwenye sikio. Pia kunaonekana vitu vya kulishwa kwenye magunia hapo mbeleni. Ng'ombe hawa wanaonekana kuwa wenye afya nzuri. Mkulima mwenyewe anaonekana kuwachunga ng'ombe hawa vizuri na kuwalisha na lishe bora.

Hapa ni mahali ambapo watu wanapeleka maziwa yao. Watu wanaonekana kupeleka maziwa wakitumia magalani yanayofaa kutumiwa kwa maziwa. Pia wanaonekana kuwa wanasubiri kupata pesa zao ili waweze kuenda nyumbani na kuwapa watu ambao wanawapea maziwa pesa zao.

Huu ni uteo uteo huu inaonekana kuwa umewekwa ugali hii ilikuwanga inatumiwa kitambo hushonwa na wamama ambao wamezeeka hii ufanya ugali kuwa salama kila wakati bila kuharibika hii hitumiwa na wakalenjin sanasana

Hapa kunao ng'ombe ambao wanaonekana wakiwa wameegeshwa mahali ambapo wanaweza kukulia chakula yao. Sehemu hii inaonekana kuwa ni safi sana.

Hapa ni ukulima wa ng'ombe, ng'ombe hawa ni wa rangi tofauti tofauti. Wengi wao wanaonekana kuwa wameshiba na wamelala chini. Wameweza kuekewa nyazi ambazo bado ziko safi na zingine zimekauka. Hii husaidia ng'ombe kupata malezi bora na kuleta maziwa mingi.

Hapa ni pahali ambapo maziwa yanapelekwa. Kina mama hawa wanaonekana wakiziweka maziwa vizuri. Wanaonekana wakiwa wamevalia barakoa kwenye midomo yao, tena wamevalia kofia kwenye vichwa vyao.

Hapa kuna ngombe amabao wanaonekana wakikula vyakula ambavyo vimetupwa mahali ambapo panatupwa matakataka hii ni mbaya sana kwa sababu inaweza ikaathiri afya ya mifugo haya.

Hapa ni shamba la ndizi. Ndizi zinaonekana kuwa na afya nzuri. Ndizi hizi zimekaa refurefu inaonekana kuwa imekomaa imetoshea kuzaa matunda. Ndizi ni muhimu sana katika maisha yetu kwa sababu inasaidia mwanabiashara kupata pesa pia anaweza kutumia kama chakula kwa binadamu na mifugo.

Hii ni ukulima wa ng'ombe. Ng'ombe hawa wanaonekana kuwa ni ng'ombe wa maziwa. Wanalishwa vizuri huku. Wanaonekana kupewa nyasi ambayo inasaidia kuongeza maziwa. Tena kwenye masikio yao wana majina tofauti tofauti yao.

Mimea ya ndizi ambazo zimepandwa kwa wingi na zinaonekana kuwa bado hazijakomaa kwani hakuna hata moja ambayo imezaa matunda, Zinaonekana kuwa zimechungwa na zimepaliliwa vizuri. Mkulima ambaye anafanya kazi hii anaonekana kuifanya kwa bidii.

Hapa ni ng'ombe wa maziwa. Ng'ombe hawa wanaonekana wakikamuliwa kwa kutumia mashini ya kukama. Ng'ombe hawa wanaonekana wakiwa wamefungwa miguu ili wasiweze kutembea wakati wanakamuliwa.

Hizi ni ndizi, zinaonekana kuwa zimeletwa kwenye soko kwa wingi, ndizi hizi zinaonekana kuwa zimekomaa na pia yameiva vizuri ndizi hizi zinaweza kuuzwa kwa bei nzuri.

Hili ni shamba la ndizi. Ndizi hizi zinaonekana kuwa hazijakomaa, hakuna ambayo imezaa matunda. Pia zinaonekana kuwa zinalindwa vizuri kwa kwa sababu hayana magugu.

Huu ni kundi la kina mama. Kina mama hawa wanaonekana kuwa wanatumia vifaa ambavyo vilikuwa vinatumiwa kitambo kuweka maziwa. Kina mama hawa wanaonekana kuwa wamevalia leso kwenye viuno vyao. Wanaonekana kuwa kwenye harakati ya kufanya shughuli zao za siku.

Hii ni mashine ambayo inatumiwa kupima maziwa kama imeongezwa maji au la. Pia hapa kuna paipu ambazo zinatumiwa kwa maziwa hapa. Na pia hapa kuna jengo la ghorofa.

Hii ni biashara ya maziwa, wanaonekana watu ambao wanabeba maziwa huku. Anaonekana mtu akitumia kichungi kupambanua maziwa ili uchafu ubaki kwenye kichungi. Hii husaidia maziwa ikue kwenye hali nzuri ya kukunywa bila madhara yoyote baada ya kuchemshwa.

Hii ni ukulima wa ndizi. Ndizi hizi zimepandwa kwa kufuatilia laini, kunao ndizi ambazo bado ni hazijatoshea kuzaa, tena kuna ndizi ambazo zimezaa, zimebeba mifuno nzuri sana. Ndizi hii inaonekana imeifa vizuri, ipo tayari kupelekwa kwenye sokoni ili kuuzwa na kupata pesa.

hapa kunao ndizi ambazo zimepangwa hapa, inaonekana kuwa ndizi hizi ni za kuuzwa. Pia bado hazijaiva, nivile tu zimekomaa. Zimepangwa kwa utaratibu mzuri.

Huyu ni mama ambaye anakama maziwa. Ng'ombe huyu anaonekana kuwa ni ng'ombe wa maziwa. Tena anakama maziwa kutumia mikono yake. Miguu ya ng'ombe imefungwa na kamba ili ng'ombe aweze kutulia wakati wa kukamuliwa. Ng'ombe hawa wako na manufaa mengi kwa sababu inawanaletea wakulima pesa.

Hizi ni ndizi ambazo zimeweza kuwekwa kwenye makaratasi ili ziweze kuuzwa kwa wakulima ili waweze kwenda kupanda. Ukulima wa ndizi ni mzuri sana kwa sababu inaleta pesa nyingi katika maisha ya ukulima. Pia hutumiwa na wakulima kulisha ng'ombe na kutumiwa pia, kama chakula cha binadamu.

Huyu ni ng'ombe wa maziwa ambaye anaonekana kuwa anafungwa na minyororo wakati wa kukamuliwa. Kuna mtu amabaye anamkama, anakamulia maziwa kwenye ndoo ambayo inaonekana kuwa inasafisika vizuri kuonyesha kuwa maziwa inaweza kuwa inawekwa huku na ikawa salama kila wakati.

Hapa kuna mama mmoja ambaye anaonekana kufurahia kukama ngombe wake . Ngombe huyu anaonekana kuwa ni ngombe wa maziwa . Mama huyu amemfunga ngombe huyu kamba ili asiweze kuruka ama kutembea .Ngombe.... Mama huyu anaweza kupata manufaa mingi kwa kuuza maziwa.

Hapa ni sokoni humu sokoni inaonekana kuwa ni hapa ni pahali ambapo ndizi inauswa, Wamama wengi wanaonekana kuwa wamekuja sokoni ili kuuza ndizi zao, Ndizi hizi zinaoneka kuwa imeiva vizuri tena imekomaa vizuri inaweza ikauswa kwa bei nzuri.

Hili ni shamba la ndizi, ndizi hizi zimepandwa kwa wingi. Tena ndizi mingi yanaonekana kuwa yamezaa matunda. Matunda haya yanonekana kuwa ni hali mzuri. Ziko kubwa kubwa kwenye kila mti. Mkulima ambaye anafanya kazi hii anaonekana kufanya kuchunga mimea zake kama ipasavyo.

Hapa wanaonekana ng'ombe.Ng'ombe hao ni mandama, bado ni wadogo. Wanaonekana kuwa wamelala chini. Inawezekana kuwa wameshiba vizuri na tena wamepata kupumzika. Hii ni biashara mzuri sababu inaweza kumletea faida mkulima baada ya kuwauza ama kupata maziwa.

Hizi ni ndizi, ndizi hizi zinaonekana kuwa zimeiva vizuri. Pia zinaweza kupelekwa sokoni ili iweze kuuzwa na kupata pesa kwa ndizi hizi.

Hapa kuna watu wawili. Watu hawa wanaonekana kuwa wamevalia nguo ambazo zinafaa wakati wa kukamuliwa. Watu hawa wanaonekana kuwa wana vifaa vya kutumia kuunda maziwa. Wanaonekana kumwagia maziwa kwenye mashini ya maziwa ili waweze kuunda maziwa haya.

Hii ni biashara ya ndizi. Biashara hii iko na manufaa kubwa sana kwa watu, hasaa kina mama. Hii iko na pesa nyingi wakati mtu anapouza anapata fedha. Pia inaweza kutumiwa kama chakula kwa binadamu. Pia kwa wanyama unaweza ukatumia mti wake kulisha ngo'mbe na matawi. Hii iko na manufaa mingi katika maisha yetu.

Hii ni ukulima wa ndizi ndizi hizi zinaonekana kuwa zimepandwa kwa shamba kubwa. Mkulima huyu anapata kazi kubwa kutokana na shamba hili. Pia anaweza kupata pesa kutokana na hizi ndizi kunao ndizi ambao umeiva ndizi hizi ni kubwa sana unaweza ikauza kwa bei ambayo ni mzuri na kupata fedha.

Hapa kuna ng'ombe ambaye anaonekana kuwa amekonda amefungwa na kamba ng'ombe huyu anaonekana kuwa ana maradhi ya ngozi, ngozi yake imepata vidonda vidonda .

Hizi ni ndizi. Ndizi hizi zinaonekana zimepangwa vizuri. Ndizi hizi pia zimeiva vizuri. Zinaonekana kuwa zipo tayari kupelekwa sokoni. Ndizi ina manufaa maishani kwa sababu inaweza ikasaidia watu kujenga miili yao na kupata vitamini. Hii pia huleta pesa kwa mwanabiashara.

Hapa mi ofisi ambazo zinasimamia ukulima. Hapa kuna wazee watatu ambao wamevalia koti nyeupe, tena kofia zao ni nyeupe. Wanamskiza mmama mmoja ambaye anaonekana kuwapa maelezo jinsi ya kufanya kilimo ili kupata faida kubwa.

Hii ni biashara ya maziwa, husaidia wakulima kupata pesa kwa haraka. Tena hahitaji pesa mingi ili kuanzisha biashara hili. Pia hukua na manufaa kwa sababu, maziwa hutumiwa kama chakula. Pia husaidia watoto wachanga kumea kwa akili kwa haraka ili waweze kuwa na masomo poa.

Hapa ni shamba la ng'ombe. Ng'ombe hawa wanaonekana kuwa ni wa kukamuliwa. Kila ng'ombe ana jina lake kwenye sikio. Ng'ombe hawa wametenganishwa ndama na wamama wao. Ng'ombe hawa wanaleta faida kubwa kwa mkulima kwa sababu mkulima anaweza kuuza maziwa na kupata mbolea.